Dawa ambayo imeandikwa sulphate iron , ni dawa ambayo iko katika chupa ambayo maaandishi ni nyekundu. Ina vidonge mia moja ishirini.

Mitungi ya gesi ambayo inatolewa na watu ambao wamevalia barakoa. Mitungi hivi vinatolewa kutoka kwa gari, vinatolewa kutoka kwa lori

Chupa ambayo inavidonge vya virutubishi vya chuma, ni ya rangi ya kijani na ina kifuniko imeandikwa kwamba ina vidonge mia moja.

Daktari anampiga chanjo mgonjwa mmoja ambaye amevalia barakoa na amefunika kichwa. Kando yake kuna mzee ambaye amefunga barakoa pia. Daktari anampea chanjo kwenye upande wa mkono wake wa juu.

Dawa ambayo inatumika kupea kupea chanjo ya Stamaril na kuna dawa ambayo ipo katika chupa ndogo . Kuna sindano ambayo ipo kando ya chupa hiyo.

Dawa ya aina ya Ibuprofen ambayo ipo katika chupa imeandikwa na maandishi nyeusi, chupa hiki ni chupa che.

Mwanamke ambaye amelala kwenye mkeka. Mwanamke huyu ni mjamzito, mwanamke huyu ameshikwa na mama ambaye anaskiza tumbo yake.

Daktari ambaye anasaidia mgojwa kumwoshea masikio, mgojwa ameshikia kifaa ambacho anachota maji na uchafu yanayotoka kwenye masikio naye daktari ameshikilia kifaa cha kuosha maskio.

Msichana ambaye anajaribu kuzima moto ambayo iko katika kibuyu na imeashwa. Anatumia kizima moto kujaribu kuzima ambayo iko kwa ndoo.

Kuna tenki ambayo imeinuliwa juu, kuna watu ambao wapo sehemu ya juu. Tenki hii imetengenezwa kwa chuma inaeka maji. Nyuma yake mna miti mingi sana.

Mama ambaye amevalia buibui na yuko jangwani. Kuna mifupa ya mifugo ambayo imekufa na imetapakaa chini alafu kuna miti ambayo yanakaa kukauka kando yake.

Vidonge ambavyo viko katika chupa, chupa ambayo ni ya rangi nyekundu. Pia kuna vidonge ambavyo viko katika pakiti ya rangi ya samawati.

Daktari ambaye anamshughulikia mtoto mdogo. Mtoto huyu amezaliwa muda si mingi. Daktari amevalia stethoskopu kwenye shingo. Mtoto huyu ako katika kifaa cha kupima kilo.

Vidonge ambavyo ni vya rangi vya mbalimbali, kuna vidonge ya rangi manjano, kuna vidonge ambayo ni ya rangi ya nyekundu, kuna vidonge ambayo ni ya rangi ya nyeusi na nyeupe na kuna maji ambayo iko kwa glesi.

Watu ambao wamekaa kwenye mviringo. Moja amesimama katikati na anatoa maeleza ama anatoa mambo mingi ambayo anawaelezea watu. Watu hao wamevalia kabuti ambayo ni ya rangi ya samawati.

Daktari ambaye anataka kumpa mtu huduma ambaye amelala kwenye machela. Daktari amevalia barakoa na amevalia kifuniko, kitu ambacho kinafunika nywele. Amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Daktari ambaye ameshikilia mtoto, mtoto analia, mtoto amefunikwa na kwa vitambaa mingi sana, daktari amevalia barakoa, amevalia kufunishi cha nywele.

Watu ambao wamevalia kabuti ya rangi ya samawati, wao wanacheka, wao wako na begi ya rangi nyekundu. Pia kuna watu ambao wamejaa nyuma yao ambayo wanaskiza vitu inavyosemwa.

Daktari anaonekana akimpa chanjo mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na mama. Daktari anatumia sindano ili kumdunga mtoto mdogo. Mama ameshikilia mtoto huyo ili apokee sindano.

Wamama ambao wamejifunika na leso ya rangi moja wamekaa huku wakishika mmea kwenye mikono yao.

Nyumba ambazo zimeporomoka ama nyumba ambazo zimebomolewa. Kuna watu ambao wanatazama nyumba hizi. Wao wanapanda kuenda kwa manyumba ambazo zimeporomoka. Wamevalia vizuizi vya kichwa.

Dawa ya moto ambayo inachoma mimea inachoma miti, kuna watu wawili ambao wanajaribu kuzima moto hiyo, wamevalia nguo ya rangi ya manjano, wako na vifaa vya kuzima moto.

Gari ya aina ya kubeba watu wengi zaidi ya kumi . Gari hili ni la rangi ya kijani . Kuna wanadada wawili ambao wapo kando ya gari hili . Wamevalia barakoa pia .

Sabuni ambayo imeandikwa ina nguvu niya inatoka kampuni ya tiba herbs and research na kuna vitu ambavyo viko kwa chupa pia.

Mtoto ambaye anapokea chanjo kutoka kwa daktari, anapewa chanjo katika sehemu ya mkono juu, daktari ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia.

Mama ambaye amesimama katikati ya vibuyu. Vibuyu hivi vimepanga laini ili kuchota maji. Mama huyu amefunika mpaka kichwa kando nyuma yake kuna watoto ambao wako kwenye vibuyu.

Watu wawili ambao wapo wanaosha mikono, wanafunza watu jinsi ya kuosha mikono. Nyuma yao, kuna askari ambaye amesimama hapo. Amevalia barakoa pia.

Daktari ambaye anamfanyia mazoezi mgonjwa ameshika mguu wake akiinua na mikono yake. Mgonjwa naye amelala kwenye meza.

Watoto wadogo ambao wapo wamezaliwa, wamewekwa katika vifaa vya kuhifadhi joto. Kuna wamama wawili ama daktari wawili ambao wanashughulikia watoto hao.

Daktari ambaye anataka kupea mtoto chanjo. Mama ameshikilia mtoto , daktari ameshikilia sindano kwenye mkono wake . Daktari anataka kumpa mtoto chanjo kwenye paja lake.

Mtoto ambaye yuko katika chumba moja na daktari. Mtoto huyu ameketi. Mtoto amevalia shati. Ako na daktari ambaye ako amesimama anajaribu kuhudumia mtoto.

Mtoto ambaye yuko katika kifaa cha kuhifadhi joto. Mtoto huyu anashughulikiwa na nesi ama mama ambaye yupo nje ya kifaa hiki.

Nyumba ambayo imeanguka na kupomoka. Watu wanaenda kutazama nyumba hiyo, kuna watu wengi ambao wanapiga picha kutumia simu zao, pia kuna kuna machumba yanayosimama kando ya hii nyumba.

Madaktari amabao wanashugulikia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye machela, daktari wamefunika uso na wamevalia barakao, wote wawili wameshika, wanamshughulikia mgonjwa.

Daktari ambaye anampa mtoto chanjo kwenye mkono, mtoto ameshikiliwa na mama ,daktari amevalia koti jeupe ameshikilia mkono wa mtoto ambapo anatumia sindano kumpa chanjo.

Mama ambaye ameshikilia mtoto kwenye paja lake. Amevalia nguo ya rangi ambayo ya kijivu. Amekalia kiti, anatoa maelezo kwa maana mkono wake upo katikati.

Mkulima ambaye ananyunyiza dawa kwenye mimea anashikiia kifaa cha unyunyizaji kwenye mkono wake wa kulia. Ameegesha kifaa hicho kwenye mimea ambazo zimekua.

Ni chanjo ya ugonjwa ya homa ya manjano, ipo katika pakiti ambapo pakiti hiyo ina rangi ya manjano kwenye kona na rangi ya samawati pamoja na rangi nyeupe , imeandikwa kwamba ni ya mtu mmoja tu! pekee yake.

Kuna daktari ambaye yuko katika laboratory , anachukua ama anapima vitu mbali mbali, anaonekana kuwa na umakini. Ameshikilia vitu ambavyo anazitumia kupima.

Dawa ambayo ipo katika chupa jeupe. Dawa hili ni dawa ya tenzi dumi kupanuka. Ina michoro na pia nyuma yake kuna kitabu.

Mkono wa mtoto unawekwa alama kutumia kalamu ya wino. Aah inawekwa kwenye kidole kidogo kwenye mkono. Mtoto amevalia sweta ya rangi ya nyekundu.

Daktari ambaye anampa maelezo mgonjwa ama anayehitaji huduma. Daktari amevalia koti nyeupe na ana barakoa ambayo ameitoa kwa sasa. Ana kifaa cha kumulika ambayo amevalia kichwani.

Watu wawili ambao wapo katika mahali ambamo mna ukame mno. Kuna mti mmoja tu, ila kwingine ni mawe tupu. Watu hawa wawili nyuma yao, mna ng'ombe ambaye alikufa kitambo.

Watu amabao wapo katika mkutano mkuu wa ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Watu hao wapo chini ya tenti. Kuna wahududumu ambao wamevalia shati ya rangi ya majano.

Dawa ya homa ya manjano. Dawa hili inatumiwa kuchanja watu walio na ugonjwa hiyo pia kuna sindano ambayo imeshikiliwa pamoja na dawa. Mikono imevalia vizuizi vya rangi ya kijani.

Hospitali ama kijumba cha hospitali, ambapo pana machela mingi sana ambayo yamepangwa. Pia kuna mhudumu ambaye anatembea akiwaangalia wagonjwa ambao wamelazwa.

Nyumba ambayo imesimama ama imejengwa katikati ya jangwa. Kuna miti ambazo zimekauka kando ya nyumba hilo. Kuna kitaulo ambacho kipo kwenye miti yaliyokauka pamoja na mtungi.

Mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo na daktari, chanjo hilo linadungwa kwenye paja ya mtoto . Daktari amevalia nguo ya rangi ya samawati . Huku mama akiwa amevalia kagoti nyekundu.

Mtoto ambaye ameekwa kwenye kifaa cha joto, mtoto huyo mdogo ametoka kuzaliwa, kuna mtu ambaye anamwangalia mtoto huyo mtu ama mama huyo amevalia nguo ya rangi samawati.

Vidonge ambavyo ni vya rangi ya kijani. Vidonge hivi vimewekwa kwenye pakiti ambayo ni ya rangi ya manjano pamoja na nyeupe. Vidonge hivi vina vidonge sitini peke yake.

Mama ambaye ameketi juu ya kitanda, ameshikilia mtoto mdogo, ambaye amefunkwa na blanketi ili asipate baridi. Mama amefunga kichwa na amevalia nguo, pia kwenye jumba hii inarangi ya samawati.

Daktari ambaye amevalia barakoa la kizuizi ya rangi ya manjano anamba chanjo mwanaume ambaye amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Mwanaume ama mgonjwa amevalia saa kwenye mkono wake wa kushoto.

Chanjo ambayo iko katika kifaa cha kuhifadhi dawa ambayo dawa hizo ni ya rangi ya huthurungi na moja kati ya dawa hizo ziko kwa chupa ndogo ambacho sidano hutumiwa kutoa.

Madaktari ambao wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye machela , madaktari wamevalia barakoa na kizuizi cha nywele kwenye kichwa ,mmoja wao anatumia kifaa ama kitambo ili kuhudumia mgonjwa.

Daktari anamhudumia mgonjwa ambaye ana shida ya meno. Daktari anaonekana kutumia mikono yake na vifaa alivyoshika kwenye mikono huku mgonjwa amelala kwenye kiti ili kumpa daktari nafasi ya kumtibu.

Umati wa watu wamesimama juu ya maji ambayo ilikuwa imefurika. Inapitia shimo ambayo ipo ili kuzuia maji kupita juu ya njia.

Daktari anaonekana kumpa chanjo mtu ama mama ambaye ameketi kwenye kiti, wote wamevalia barakoa ya nyeusi na sawati. Daktari anampa chanjo kwenye sehemu ya mkono kutumia sindano.

Daktari ambaye anachukua maelezo kutoka kwa mgonjwa. Daktari ameshikilia kalamu na kijikaratasi. Mgonjwa amekalia kiti ,huku akitabasamu akimwangalia daktari.

Watu ambao wanatembea kwenye maji ambayo imefurika kutokana na mvua. Kuna madarasa ama majumba ambayo yapo mbele ya watu hao wanaotembea.

Watu ambao wamepiga foleni ili kupata huduma ama kupata mahitaji ambayo yameletwa kwa gari jeupe. Kando yao mna watu ambao wanapeana vitu hivyo.

Dawa ya Arithromycin ambayo ina vidonge tatu za rangi jeupe. Ina pakiti ambacho ni cha rangi jeupe pia na ina maandishi ya rangi ya nyeusi na nyekundu.

Mhudumu anamhudumia mtoto mdogo ambaye amezaliwa, amewekwa kwenye kifaa cha joto na anaonekana akihudumiwa na mama ambaye amevalia shati jekundu.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia koti jeupe, wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Wako katika jumba aa na kando yao mna mtu ambaye amevalia shati ya majano na anahudumiwa.

Daktari anampa chanjo mwanaume ama mgonjwa ambaye amevalia barakoa ya rangi ya samawati, mgonjwa amevalia shanga kwenye shingo, daktari anatumia sindano kumpa chanjo.

Vidonge ambavyo viko katika chupa ya rangi nyeupe , kuna mgonjwa ambaye ameshikilia dawa hizi, mgonjwa huyu ameketi kwenye kiti ya plastiki ya rangi ya samawati huku...

Kijana ambaye amevalia viatu anatembea kwenye maji. Yeye amevalia koti la rangi ya manjano pia ana kisanduku ambacho amekibeba mgongoni ili kuwaweka vifaa vyake.

Watoto ambao wamepiga foleni , watoto hao watatu wanataka kuchota maji kutoka kwa tenki ya rangi ya samawati , kuna mwalimu ambaye amesimama kando yao, anawaangalia watoto hao wakichota maji ya kunywa.

Mama ambaye ameshikilia kipaza sauti na anatembea amevalia barakoa. Upande wake wa kushoto kuna mama mwingine ambaye anatembea na yeye.

Daktari anampa chanjo mgonjwa, daktari amevalia barakoa ,mgonjwa amevalia barakoa. Chanjo hilo linapeanwa kwenye sehemu ya mkono. Nyuma yao mna umati wa watu ambao wameketi kwenye viti.